Shambani, mche mchanga umeota kwenye udongo wenye rutuba. Katikati bomba refu limelala ardhini likisambaza maji kwa mimea yote kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Majani yakiwa ya kijani kibichi yanaashiria afya njema ya mazao. Mandhari ya nyuma inaonyesha upana wa mashamba mengine yanayozunguka eneo hilo, yakionekana wazi kuwa kilimo hiki kinafanyika kwa mpangilio mzuri.